Mtu ambaye amevaa sweta ya kijivu amekaa chini akitazama kompyuta yake ambao katika kompyuta hiyo kunaonekana kuwa na mwalimu ambaye anafunza somo la hisabati. Mwanafunzi huyu ameshika kitabu na kalamu kama vile anavyoandika.

Majukwa ya kielektroniki imesaidia wanafunzi, hasa pia na hata walimu, kwa kuwa walimu si lazima waingie darasani ili kufunza, wanaweza funza wanafunzi wao kupitia mtandao. Na pia walimu wamepata ile nafasi ya kufunza hata shule kadhaa tu, ili kupata pesa za kujiendeleza.

Huu mchoro wa binadamu anaonekana kuwaza mambo mengi na kando yake kuna kipakatalishi ambacho kuna maneno juu yake yameandikwa masomo ya kielektroniki na pia mawazo yake ni ya vitu vingi kama vile shahada yake ina mwangaza na vitu vinginevyo.

Mwanaume amevaa suti nyeusi amevaa nyeusi ameshika kalamu mkononi na kitabu amekiekelea mezani anatumia simu yake ambayo ameiekelea kwa kitu ambacho ni cheupe kusomea. Anatumia kidole chake kukibonyeza.

Muhindi wa jinsia ya kike amekaa chini. Amevaa nguo ya njano, ameshika kitabu ambacho amekifungua na kando yake kuna kalamu nyekundu. Ameinua mkono kuashiria ni kama anasalimia mtu na tena amepiga tabasamu.

Mtu mwenye amevaa shati nyeusi amewekelea mkono juu ya meza ambayo anaendelea kuufinya kibodi na mkono mwingine huku akiwawa ameshikilia kipanya. Anaonekana kutazamia vitu vya muundo ama wale masomo ya mtandaoni.

Katika majukwa ya elektroniki, wanafunzi wanaweza jifunza mambo mengi hata kama ni wakati wa usiku, ambao, walimu wengi hawawezi patikana. Sasa masomo ya kiteknolojia ni moja wapo ya vitu imesaidia wanafunzi wengine, hasa wenye wanafanya kazi mchana kupata wakati wa kudurusu wakati wa usiku ambao wana nafasi.

Masomo ya mtandaoni yamesaidia mwanafunzi hasa wakati anapodurusu kwa kuwa katika mtandao, masomo yenyewe unaeza rudisha nyuma ama unaeza peleka mbele kama upendavyo na pia haya majukwaa yamesaidia mwanafuzi kupata vitabu kadhaa za kudurusu na pia anaeza pata mazungumzo ya watu wengine kuhisiana na hili jambo ambalo analisoma.

Hawa wasichana wamevaa buibui, wanaonekana kusoma kifungu katika simu na kuna wanafunzi wengine ambao wamekaa chini, wanasoma kwa makini sana na nyuma yao kuna ubao ambao una maandishi ambayo, hayasomeki na madawati ambayo wameyakalia ni mzee.

Masomo ni mojawapo ya vitu ambavyo vimeadhirika hasaa wakati kunatokea vitu vya dharura ama vitu za kama vile mafuriko lakini masomo ya mtandaoni imesaidia kuokoa muda na kuhakikisha kuwa wanafunzi hawajatolewa nje ya elimu yao wakuwe wanapata masomo hata wakiwa nyumbani na hata wakati ambao hawaezi onana ana kwa ana na walimu.

Mtoto wa kike anaonekana kutazama kwa makini sana kipakatalishi chake, ambacho kina mapicha ambayo haionekani vizuri. Mtoto huyu, amevaa shati ya rangi ya waridi, na ana nywele ndefu, tena rembo na kipakatalishi chake ameekelea juu ya kitu ambacho, kina sakafu nyekundu.

Kuna kipakatalishi, na kuna vitabu viwili, na kuna kikombe cha chai, mtu mmoja anaonekana kutokea kama ameshika simu na pia ameshika kalamu na mmoja anabonyeza hiki kipakatalishi ambacho kina maandishi tofauti, tofauti.

Mtoto anaonekana anafurahia kusoma kutumia kipatarakalishi chake. Ameshika penseli ambayo anaitumia kuandika katika kitabu chake na pia anaonekana amekaa mahali ambayo kuna madirisha yaanaoingiza mwagaza na kiti chake amekalia cheupe kinamaua.

Somo ya mtandaoni limesaidia sana wanafunzi Na pia limewapea jukwaa ile ya kujadiliana Na watu bila kuonana uso Kwa uso ama bila kupatana kimwili mahali amabapo wanaeza jadiliana tu Kwa kuonana kupitia vile tarakilishi vyao Na pia wanaeza elewana Kwa urahisi sana

Masomo ya mtandao ni yamefanya masomo kuwa rahisi sana na pia wanafunzi wanaonekana kufurahia masomo kwa sasa kwa kuwa mwanafunzi anaweza soma tu kutoka kwa starehe zake za nyumbani bila kwenda darasani kuonana uso kwa uso na mwalimu na pia mwanafunzi anaweza kufanya mtihani tu akiwa nyumbani kwake.

Ni simu mahiri inaonyesha programu ya google class . Kwa nyuma kuna skrini kubwa zaidi labda kompyuta au televisheni pia ikionyesha kiolesura cha google class lakini kwa mtazamo mpana zaidi. Simu imeshikiiwa kwa njia ambayo nembo na jina la programu ya google class inaonekana wazi. Simu inaonekana kuwa na nembo ya ijani na nyeupe ya google classroom .

Majukwaa ya kielektroniki inasaidia wanafunzi kufanya masomo pia kwa kuonana kupitia video, ambavyo mtu anaweza eleza pia kwa kutumia mikono yake, na pia hii inasaidia kuwepo na ile kuhusiana kwa ukaribu sana kwa kuwa mnaweza jadiliana kwa kuonana tu na pia unaona ile, ishara ya mtu anayeweka hata kwa uso wake.

Vitabu viwili ambavyo kimoja kimefunguliwa na kingine kimewekelewa kalamu, kikiwepo pia na miwani, kikombe la kipakatalishi ambacho kimefunguwa ile ukurasa wa kuhitimu kwa kuwa kuna mtoto ambaye amevaa kofia ya kuhitimu. Kando yake pia kuna kikombe ambacho kina chai na tena ni cha rangi nyekundu.

Kipakatalishi kinaonyeshana majukwaa ya kielektroniki. Sehemu ya mkono wa mtu, inaonekana kama mwanaume ikitumiwa kuvuta. Mkono wake umelala juu ya kibodi na anaangalia skrini ingawa skrini yenyewe haionekani wazi. Amevalia shati jeupe na saa mkononi.

Masomo ya mtandaoni imesaidia sana wanafunzi hata kukuza ama kupata ile elimu ya kiteknolojia, kwa kuwa ni lazima mtu akue na ile elimu hata kama ni kidogo ya kutumia kipakatalishi ama kompyuta kuhakikisha kuwa ana pata masomo kupitia majukwaa ya kielektroniki.

Masomo ya mtandaoni imefanya dunia kuwa kijiji kidogo sana kwa kuwa wanafunzi hata katika nchi tofauti tofauti wanaweza jadiliana kama wanafanya masomo sahawia katika vyuo kwa kuwa wote wana misingi tofauti pia wanaweza peana mawanzo ambayo yanaeza saidiana na sasa pia inaleta ule moja ya wajamii.

Kompyuta ya mkononi, na yake kuna dirisha ambayo imefunguliwa na nje ya hiyo dirisha kuna maua ambayo imepandwa katika ndoo ya rangi nyekundu na kuna simu ambayo imewekelewa kando ya hii kompyuta na kuna mtu ambaye anaonekana anafunza somo la hisabati.

Mfumo huu wa kidigitali unaonyesha maelezo ya dhana ya kujifunza kwa njia ya kieletroniki na uhusiano wake na vipengele mbalimbali vya kiteknolojia na elimu. Katikati kuna mtandao wa vigeli vilivyounganishwa ambavyo vinaashiria uhusiano wa dhana mbali. Kigezo kikubwa cha katikati kimeandikwa intaneti kikionyesha kuwa ni kitovu cha mawasiliano na raslimali.

Majukwaa ya kielektroniki imesaidia wanafunzi kujadiliana ni kama wako katika meza moja na ambapo wanaweza afikiana kwa jibu moja kwa kuwa kila mwanafunzi anapeana wazo yake na pia kila mwanafunzi anachangia sana kulingana na ile sehemu yake ya nguvu kutokana na hayo masomo ambayo wanayafanya.

Wamekaa katika meza moja na kila mmoja ana kipakatalishi ambacho ni cha rangi ya kijivu. Na kuna chupa za maji ambayo kila mmoja anaonekana kuwepo na yake. Na mmoja anaonekana kuashiria kuongea na mwenzake ambaye ako upande mwingine.

Majukwaa ya kielekroniki imefanya masomo kuwa rahisi sana, kwa kuwa wanafunzi wanaweza jihusisha katika zile vitu ambavyo wangejihusiha wakiwa katika darasani. Kama vile mwanafunzi anaweza inua mkono kujibu mwalimu na pia mwalimu anamuona wakati ambao wanatumia video kusoma.

Mvulana, ameketi, akitazama kipakatalishi chake. Anaonekana kufurahia. Amevalia pia miwani na ako na visikilizi masikioni, kuna kitabu ambacho ni cha kijani kibichi kiko mezani na simu yake ameekelea mezani na nyuma yake kuna maua.

Mwanaume amekaa mbele ya kipakatalishi, akiwa amewekelea mikono mezani. Amevaa shati ya kijivu na pia amevaa vitu vya kusikilizia masikioni. Anaonekana kutumia ishara ya mkono ni kama vile anazungumza na mtu kupitia kipakatalishi chake. Na nyuma yake, kuna dirisha ambayo inaingiza mwangaza ndani ya hiki chumba.

Kompyuta ambayo imeunganishwa na kibodi, ikona mshoro wa vitabu vitatu, ikiwepo mbili vimefunikwa na vimewekeleanishwa juu, na kimoja kimefunguliwa. Liko katika usudi wa rangi ya waridi, na kompyuta yenyewe ina kobonyezi.

Mtoto amevaa shati ya rangi ya machungwa, ana saa mkononi na pia ameshika kalamu na kitabu kwa ishara ya kutaka kuandika. Anatazama katika kompyuta yake mwanamke ambaye anaonekana kumfunza kitu.

Masomo ya mtandaoni imesaidia sana wanafunzi, hasaa wa vyuo kuhudhuria madarasa ama ile hotuba ya walimu wao, wakati ambao hata hawako karibu na shule, kupitia mitandao, ama kupitia yale majukwaa ya kielektroniki. Na pia wanafunzi wanaeza fuatilia masomo kama vile wanafunzi wengine wanavyoendelea kule shuleni.

Majukwaa ya kielektroniki inakuwa na vitu mingi sana ambavyo ninaweza saidia mwanafunzi kujifunza kama vile kupitia kwa mitandao unaweza pata yale makaratasi ambayo unaweza kujisaidia kudurusu kutoka ama shule wengi na ambayo si shule yako na pia katika mitandao unaweza pata mwanafunzi unajifunza hata kutumia maumbo ambayo yameunganishwa kama mfano.

Kijana amekalia kiti cha samawati akiwa amewekelea mikono mezani. Mbele yake kuna kipatakalishi ambacho anakibonyeza na anakitazama kwa makini sana na kanado ya hiki kipatakilishi kuna simu. Amo ofisini ambao kunaoneka kuwa na lebo ya Nobo.

Kuwepo na majukwa ya kelektoniki imesaidia wanafuzi kupata ile nafasi ya kujadiliana ata bila kuonana uso kwa uso na pia imeleta ile ungano kwa kuwa wanafunzi karibu ata wawili, watatu, watano, wanaeza tumia kipakatalishi moja kupata ile marifa.

Mfumo wa masomo ya mtandaoni umesaidia wanafunzi kupata elimu ya urahisi na pia kupata elimu katika ustarehe wa nyumbani mwao, na pia imesaidia wanafunzi katika nyuo tofauti kupatana na ile kuwa na ile uhusiano wa kubadlishana mawazo.

Somo ya mtandaoni imekuwa ya faida sana, si tu kwa wanafunzi ila pia kwa watu wengine kama vile, wanabiashara ambao wanapata mafunzo kutokana na wanabiashara wengine ambao wameyasoma mambo tofauti tofauti kutokana na uzoefu wao wa kuwa katika hiyo sekta ya biashara ambao wanaliendeleza.

Majukwaa ya kielektroniki imesaidia watu kupata masomo kutokana na shule ambazo wamezitamani kupitia kwa njia ya mtandao ambapo mmoja anaweza somea kutoka tu utulivu wa nyumbani mwake na kupata masomo sawia na wale ambao wamekuwa kimwili katika darasa.

Vyuo vikuku vimebuni majukwaa ya kielektroniki ambako wanafunzi ambao wako mbali na shule ama wana sababu maalum za kutofika shuleni. Wanapata masomo kupitia masomo ya mtandaoni inawasawazisha wote walio na majukumu kando na masomo na wale wengine ambao wanaweza kuwa kikamilifu shuleni.

Masomo ya mtandaoni imesaidia watoto hasa wadogo kupata elimu ya mapema kama vile utumiaji wa kompyuta kwa kuwa kupata kujihusisha katika majukwaa ya kielektroniki ni vyema pia mwanafunzi kuwa na ile hekima ama ule ujuzi wa kuyatumia.

Masomo ya mtandaoni ni mojawapo ya vitu vimeleta uungano kati ya wanafunzi hasa wa vyuo vikuu na pia imerahisishia wanafunzi kufanya mjadala wao ambavyo wanaeza patana hata wanafunzi wa vyuo tofauti tofauti mahali pamoja hata katika starehe zao za nyumbani

Majukwaa ya kielektroniki imesaidia wanafunzi kupata ile maarifa kutokana na kufanya uchunguzi wa mambo tofauti hasa mambo ya kiteknolojia ama mambo ya ubadililizi wa anga ama vile vitu vyote ambavyo watu wanaweza pata kupitia mtandaoni.

Kwa hivyo na vitu kama michezo ama vitu tu vya mtaala tu vya kumpumzisha akili za wanafunzi ni vyema kufanyika katika mashule kuhakikisha kuwa wanafunzi hawajashikilia tu vitabu pekee yake lakini pia wanakuza zile talanta zao na pia wanapata yale mapumziko tuya akili.

Chumbani humu mna vitanda vitatu tena ni vya ghorofa na pia kila kitanda kina godoro ambacho kimetandikwa kwa shuka la samawati. Pia kunaonekana kuna mlango na sakafu yake ni safi na imeoshwa vizuri. Pia kuna dirisha ambayo inaonekana kwa umbali.

Sekta inayoweza kuzingatia ile ujenzi wa madarasa ya kisasa kuhakikisha kuwa wanafunzi wana mahali pa starehe ama patulivu ambapo wanaeza fanyia masomo yao ya kila siku na pia ni vizuri kuhakikisha kuwa kila mwanafunzi hana kitu ambacho kinaeza toa mawazo yake darasani.

Basi hili la shule limeegeshwa mbali kidogo na yale magari mengine na tena ina mstari mwekundu ambao uko katika kioo cha ya mblele na ina nembo ya School Bus na hili basi ni la rangi ya njano ambayo imekolea kidogo na mlango wake uko wazi.

Bwawa hili lina mistari ya rangi ya njano na nyekundu. Kwenye sakafu yake na kuna mashindano ya kuogelea. Kuna waogeleaji kadhaa ambao wameruka au wanaingia majini kutoka kwenye viti vya kurukia, baadhi yao wameanza kuogelea na maji yanatiririka kutokana na miondoko yao.

Wanafunzi wanacheza mpira wa kandanda, upande mmoja wanaonekana kuwa wamevaa ya rangi ya njano, na ule upande mwingine wamevaa rangi ya anga na wana shati ambayo ina mistari, na kuwa umbali kunaonekana watu ambao wanapiga tu shughuli zao wamekaa.

Usafi ni kitu moja ambayo inapaswa kushughulikiwa katika vituo vyetu vya afya kuhakikisha kuwa wale wagonjwa ambao wamekimbilia huku kupata usaidizi hawajapata madhara mengine mengi kutokana na uchafu kwa kuwa tunajua uchafu ni adui wa afya yetu.

Madarasa haya ni ya ghorofa na paa lake ni la mabati na kando yake kunaonekana miti na pia kwa upande huu mwingine kuna nyasi ambazo zimemea na pia kuna mwanafunzi anaonekana ni kama anaelekea kuingia darasani na ule upande mwingine unaonekana pia kuna madarasa yengine ambayo yanatokea.

Darasa lina madawati ambayo limepangwa katika safu na juu ya madawati kuna vitabu ambavyo vimefunguliwa. Ina madirisha ambayo inaingiza mwangaza ndani ya darasa na nyuma yake kuna kibao ambacho ni cha rangi ya kijani na kina maandishi ambayo yanaonekana.

Wanafunzi wamekaa katika meza moja, wengi ambao wana kompyuta mbapa zingine zimewekelewa mkononi kukiwepo na mmoja amaye ameshikilia yake mkononi na kuna vitabu nyuma yao ambavyo vimepangwa katika rafu yenye rangi nyeupe na kwa umbali kuna wanafunzi wengine ambao wamekaa pia karibu na dirisha.

Hili basi la shule limeegeshwa kando kidogo na magari mengine ambayo yanaonekana ni ya kibinafsi na pia kwa umbali kidogo kuna maghorofa, manyumba marefu na gari yenyewe ni ya rangi ya njano na ikona mstari mwekundu hapa katika kioo cha mbele.

Katika mashule yetu, hasaa vyuo kukuwepo na zile nyumba za wanafunzi za kulala, umesidia sana wanafunzi ambao wana kipato cha chini kwa kuwa haya manyumba yenye yamejengwa ndani ya vyuo ni ya bei rahisi na pia inasaidia waafunzi pia kupata kuelewa yale mazingira ambayo ni mapya kwao.

Shule ya, Saint Mary's school, ina nembo ya rangi ya samawati na pia imepigwa msalaba mweupe na basi lenyewe ni la rangi ya rangi ya njano na linaonekana kuwa limesimama kando na kituo cha stima.

Wanafunzi wamejaa katika ukumbi huu na wanaonekana kutazama mbele kwa makini sana, wanafunzi wengi wamevaa sare za shule na kuna viti ambavyo vimo mbele ambavyo havina watu na vimetengenezwa na mbao na pia na chuma.

Mwanaume ambaye amezungukwa na wanafunzi wakiwemo wanafunzi wengine wamekaa kitako chini sakafuni na wengine wamesimama wakiwa wameegemea ukuta anawazungumzia na kwa umbali kidogo ya hii ukumbi kuna magodoro ya rangi tofauti, kuna yale ya mekundu na kuna yale ya samawati.

Mwanafunzi anaonekana kukaa jini kitako katika sakafu na anasoma kwa makini sana kitabu. Na kando yake kuna safu ambapo imepangwa vitabu vingi sana, kuonanisha kuwa hapa inaweza kuwa ni maktaba. Na ukutani kuna picha ambavyo vimepandikwa

Watu wengi wamo maktabani, wale ambao wamekalia viti vya kijani wanaonekana kua makini sana kwa vitu ambavyo wanavisoma. Kuna wanaume wawili na mwanamke mmoja ambaye amevaa sweta ya kahawia nyekundu wanaonekana kupiga gumzo.

Chumba hiki ni kikubwa sana na kina vitanda vya chuma ambavyo ni vya ghorofa, na kila kitanda kina magodoro na kimetandikwa shuka au blanketi. Baadhi ya magodoro yanaonekana kutumika huku mengine yakiwa matupu. Vitanda vimetengezwa kwa chuma cheusi na kuta za nyumba zinaonekana kuwa nyeupe au za rangi hafifu. Sakafu ina rangi ya kahawia nyekundu.

Vyombo na vitu ambavyo mwanafunzi anahitaji katika shule ni kitu moja muhimu na ni vyema sekta ya elimu kuhakikisha kuwa mashule yote yako na vitu kama vile maktaba, kuhakikisha kuwa wanafunzi wanapata masomo na pia wanapata vile vifaa kama vile vitabu vya kudurusu wakati wanavihitaji na pia ni vyema madarasa yawe sawa na yawe makubwa kwa masomo ya wanafunzi.

Idadi ya wanafunzi ni jambo moja ambalo linapaswa kuzingatiwa haswa watu wanavyotaka kujenga madarasa katika shule zetu hasa za msingi ili kuhakikisha kila mwanafunzi anapata nafasi ya kukaa na kuwa katika mahali pa utulivu ili kupata masomo

Shule za upili ni vyema kuwa na mahabara, kuhakikisha kuwa wanafunzi wanapata kufanya vitendo hasaa za masomo ya kisayansi kama vile biolojia, fizikia na hata kemia. Na pia ni vizuri hizi mahabara kuwa na vifaa ambavyo vinastahili kutumika ili kuhakikisha kuwa wanafunzi wanapata masomo mahabara.

masomo sekta ya elimu imehakikisha kuwa kila mwanafunzi kando ya kuwa yeye ni mlemavu ama ako kamili amejihusisha katika shughuli za mtaala ambazo zimewasaidia kupata furaha na ile kukuza talanta zao na pia kila wakati wa ushindi unahakikisha kuwa wanafunzi wanafurahia.

Kuwepo kwa maktaba katika mashule yetu kumesaida wanafunzi hasa katika kudurusu wakati wanapongoja mitihani ama pia kupata maarifa nje ya darasa ama nje ya yale ambayo wamefunzwa na walimu wao. Hii inaruhusu mwanafunzi kutilia mkazo katika ile sehemu ambayo anahisi ana udhaifu.

Kila kitu ambacho wanafunzi wanahitaji katika kujifunza au kuendeleza masomo yao kipo shuleni. Vilevile, wanahitaji kupata maarifa, kwa hiyo shule inapaswa kuwa na vyumba vya madarasa na maktaba. Maktaba yenyewe ina vitabu vingi vilivyopangwa vizuri ili iwe rahisi kupata

Masomo ni mojawapo wa vitu muhimu sana katika maisha ya kila mwanafunzi lakini pia ni vizuri sekta ya elimu ishughulikie kuwa wanafunzi wanaweza pata mahali maalumu pa kufanyia shughuli zao za mtaala na pia za kukuza talanta zao, kuhakikisha kuwa wana usalama wakati ambao wanajifurahisha na pia wanakuza kile kilicho ndani yao.

Sekta ya elimu imezingatia uwepo wa upya katika madarasa yetu na pia imehakikisha kila mwanafunzi ana dawati lake ambalo lina kabati dogo la kuwekeza vitabu ambazo hazitumiki wakati wa kusoma. Hili limesaidia kuleta usasa na pia kuleta urahisi wakati kila mwanafunzi anapata masomo.

Shule za mabweni zimezingatia muundo mbinu wa kielimu, ambapo siku hizi, vitanda vya tengenezwa vya ghorofa, ambapo wanafunzi wanaweza hata piga gumzo ya kuendeleza kimaisha yao, ambapo hata wanapata hewa safi na mahali palipo ni pa safi. Haya yanazingatia umoja katika shule zetu.

Katika shule za mabweni wamehakikisha kuwa kuna usafi katika mavyumba vya kulala vya wanafunzi na pia wamehakikisha kuwa kuna ile usawa ambapo pia wanafunzi wanatumia vilalio vilivyo sawa vilivyofanana.

Watu wako uwanjani wanacheza mchezo wa kuvuta kamba, wamevaa shati, ya rangi nyekundu, na chini yake suruali ni rangi nyeusi, na kunaonekana kuna hema mbali kidogo, na ambao ina viti vyeupe na kuna watu ambao wamekaa kutazama.

Wanafunzi wa shule ya upili wanajihusisha kwa mambo mengine kando na masomo, ambayo yanaweza jenga jamii yetu na pia yanaweza leta ule umoja wa haya mashule. Kama vile kujihusisha katika vitu kama vile muziki ambao wanafanya mashindano na pia shule ambazo zinashinda zinapata zawadi.

Mwanafunzi anapoingia katika shule ya upili, ni mahali ambapo anahitaji msingi ulio bora kwa kuwa ashaakua kiasi ya kwamba anaweza taka kuchagua kila ambacho angetaka kukuwa akishaakua mtu mkubwa. Kwa hivyo ni vizuri walelewe kwa msingi ulio bora kuhakikisha mwanafunzi anafanya chaguo lililo njema ambayo inaendana na ile ushujaa wake.

Watu ambao wamevaa shati za kufanana wanatazama katika ubao kukiwepo na wawili ambao wamesimama mwanaume na mwanamke. Mwanaume ameshika kalamu ambayo anatumia kuandikia ubaoni na pia ameshika faili mkononi kuonyesha kua kuna kitu ambacho anaeleza.

Elimu ya watoto ambao wamewezesha kitofauti inapaswa kuzingatiwa kwa ukaribu sana, kuhakikisha kuwa, mwalimu anaelewa, ile shida ambayo inakumba mwanafunzi, kama vile watoto ambao wana shida ya kuona, wahakikishe kuwa vitabu vyao vina umbo ambao vimechorwa kwa ukubwa, ama pia maandishi yale yamechorwa, kuonekana hata pia kutoka mbali.

Watoto ambao wameezeshwa tofauti, afya yao inakuanga wakati mwingine ina hitilafu na pia ni vizuri kutazamia mazingira ambayo wamo ndani yake kuhakikisha kuwa hayajawadhuru zaidi na pia ni vizuri kuwapa wakati pia wa kujiburudisha na kujiskia kama wamo wamoja katika jamii yetu.

Wanafunzi wawili, wamekalia viti, wakiwa na vitabu juu ya meza zao ambavyo vimefunguliwa, mwanafunzi wa msichana, amevaa sati ya samawati ambayo ina mistari nyeupe, anatumia ishara kuongea na mwalimu, ambaye amechuchumaa kando yake.

Ni vyema kugundua ikiwa mtoto ana udhaifu ama amewezeshwa kitofauti mapema kabla ya kuanza kuenda shuleni kuhakikisha kuwa wakati anapoenda kuingia shuleni ama anapoenda kupata masomo amesaidika ama mwalimu amemtilia makini kuhakikisha kuwa anapata masomo ama anaelewa sawia na wale wengine.

Watoto ambao hawana uwezo wa kuona, wamekaa katika meza ambayo ni ya rangi ya kijivu wakiwa na vipima pembe vya rangi ya machungwa na vibodi vya rangi nyeupe. Mmoja ambaye amevaa rangi ya njano anaonekana kuwa ameshikilia ni kama anakitumia kile kifaa.

Mtoto mlemavu, anamsikiza mzazi wake kwa makini sana, mzazi wake anamfunza kusoma vitu ambavyo ni maumbo ambayo yako kitabuni, na kando yake, kuna vitu vya kuchezea, na nyuma yake kunaonekana vitu vimepangwa kama vile kalamu, na mtoto mwenyewe amekalia kiti cha magurudumu.

Watu wawili wako maktabani, ambao vitabu vimepangwa katika safu, huyu mmoja wa kike, amekalia kiti cha magurudumu ila ule mwingine mmoja, amesimama akiwa ameshika simu yake mkononi, au akimtazama yule ambaye amekalia kile kiti, kwa makini nikama wanaongelea kitu.

Watoto wanacheza wakiwa wamekalia viti vya magurudumu. Wanatumia mipira ya rangi ya njano na wanaonekana wengi wamevaa shati ya rangi ya samawati kwa kuwepo na wengine wamevaa shati ya waridi na mwingine amevaa shati ya kijani ambacho hakijakolea sana.

Watu wawili, wa jinsia ya kike, wamekaa chini kwenye meza ambayo ina kitabu juu yake, na kalamu ya njano, wanaonekana kutumia ishara ya mkono kwa kuzngumza, mmoja ni mdogo, na ameachilia nywele yake, ule mkubwa, maebania nywele yake.

Watoto zeru zerru ni sawa kama wale watoto wengine tu ni venye wana rangi tofauti ya ngozi na pia ni vizuri kuhakikisha kuwa wanapata ile kinga inayofaa kuhakikisha kuwa hali anga yetu hasa jua haijawaadhiri mili yao kama vile kuhakikisha kuwa wamevaa kofia na vizuri kuwaonyesha kuwa wanakubalika katika jamii na wao ni mmoja wetu katika jamii.

Watu wawili wamekaa chini katika meza moja, mmoja akiwa mtu mzima na mmoja ni mtoto mdogo ambaye amevaa shati na maua na mtto mwenyewe ameekelea mikono yake juu ya kitabu ambacho amekifungua na wanatumia ishara ya mikono kuonesha kuzungumza.

Watoto ambao wamewezeshwa kitofauti ni sawa na wale wengine, vivenye tu wana udhaifu kidogo, na ni vizuri pia kupata elimu sawia na wale wengine, na pia kupata hilo upendo ambao wangehitaji kutoka kwa jamii. Na kwahiyo ni vizuri kuzingatia ile udhaifu wa mwanafunzi wakati anapata masomo, kuhakikisha hii udhaifu haija mdhuru, ama haijafanyia chochote katika masomo yake.

Watoto waliowezeshwa kitofauti ni sawa tu na wale watoto wegine na kwa hivyo ni vizuri pia wapewe muda wao wa kusoma, lakini ni vizuri wapewe muda ulio zaidi kuliko wale wanafunzi wengine ili kuhakikisha kwamba wamewafikia wale wanafunzi wengine kwa kuwa wao wana matatizo kidogo wakati ambao wanapata mwalimu kama vile wanafunzi ambao hawana mikono wanawezachukua muda sana kuandika.

Mwanamume na mwanamke wako katika kibanda kidogo na wote wamevalia aproni jambo linaloashiria kuwa wanafanya kazi fulani inayohitaji ulinzi wa nguo. Na mwanamke mwenyewe ana nywele fupi ambazo zimekunjamana na anaonekana ameshikilia kitu kidogo chenye rangi ya kahawia, labda bidhaa wanayotengeneza au kukagua.

Mtoto amekalia kiti cha magurudumu na ameshikilia gurudumu. Kando yake kuna vitabu ambavyo vimepangwa kwa safu na nyuma yake kuna ukuta ambao una matofali ya rangi tofauti tofauti.

Mtoto msichana amevaa nguo ya rangi ya waridi ambayo haijakolea sana. Ana nywele ndefu, anatumia miwani kutazamia vitu kwa ukaribu sana. Vitu vyenyewe vina rangi ya samawati anavyoekelea katika mbao ambayo ina nafasi ya duara.

Watu wawiili wanaonekana kufanya mazungumzo, lakini mmoja wao ni kama hana uwezo wa kuongea kwa kuwa anatumia ishara ya mkono. Mmoja ni mwanauume na mwingine ni mwanamke. Mwanaume amevalia shati ya rangi nyeupe, mwanamke naye amevalia shati ya kijivu.

Watoto waliowezeshwa kitofauti wanafurahi sana wakipata watu katika jamii ambao wanawalewa na wanaojua udhaifu wao na wanaopata njia ya kueleza vitu wanavyopaswa kuvielewa hasa wakati wanapopata masomo kwa njia wanayoielewa kwa kiurahisi hasa kama kutumia vile viashiria kwa watu ambao hawajui kuongea.

Ni vizuri kutazamia mahali ambapo wanafunzi waliowezeshwa kitofauti wanaweza pata masomo kwa urahisi kama vile wale ambao hawaoni wanaeza pata vile vitabu vyao vya kusomea kutumia vidole kuhakikisha kuwa wanapata masomo sawia na wale wengine

Watoto walio wezeshwa kitofauti, ni vyema wanavyopokea masomo, wayapoke kwa upendo na kujua kuwa, wao ni sawia na wale wengine, ni vile tu wana uwezo kitofauti na pia wapate kujikakamua na kujua ya kuwa ni watu wanaofaa na tena watu waliyo wa muhimu hapa mjini na pia katika jamii ya kisasa.

Elimu ni ya nguzo, katika maisha ya watoto, na ni vizuri watoto waliowezeshwe kitofauti kuangaliwa kwa karibu, kuhakikisha ya kuwa, utofauti wao hujawafanya kutengwa, na pia hujawafanya kuwa na changamoto wakati wanapopokea elimu yao.

Katika jamii tunayoishi kuna watu ambao wamewezeshwa kitofauti ili hali ya hali yao unapata hao watu wana talanta ambazo wanazitumia pia kuhakikisha wametoshelea katika jamii na pia wamekubalika kama watu wa kawaida.

Watoto wote ni sawa hata kama mtoto amewezeshwa kitofauti wanastahili kupata ile elimu na kile chanzo cha ukuzaji wa kila mtoto na kuhakikisha pia hao watoto wamepewa uhuru wa kufanya chochote chenye wanaweza taka na kile ambacho kinaweza kuza kilicho ndani yao.

Wanafunzi ni watu ambao wana ulemavu tofauti. Ni muhimu wajihisi kama sehemu ya jamii na washirikishwe katika kila shughuli za masomo kama vile kujisomea, kuwasiliana au kushiriki mijadala, ili nao pia waweze kuchangia

Watoto ama wanafunzi ambao wamewezeshwa kitofauti, ni vizuri kuhakikisha kuwa wanapata elimu kwa ukaribu sana na pia wanapata ile moja kwa moja mazungumzo na wale walimu wao kuhakikisha kuwa hili jambo halijawafanya kujihisi nje ya jamii.

Watu waliowezeshwa kitofauti wanafurahianga sana wati ambao wanashugulikiwa ama wanapewa nafasi sawa na wale watu wengine na pia kuwaruhusu kufanya kile wanachopenda kufanya wakati ambapo hawana shughuli zingine muhimu za kila siku.